Mwanaume mwenye tabasamu amekaa kwenye meza akiwa ameshikilia ndizi mbili kwa mikono yote. Mkono mmoja una ndizi iliyomenywa na mwingine umeshikilia ndizi ambayo bado ina ganda lake la kijani. Anaangalia kamera moja kwa moja.

Mkono wa mtu mweusi. Unashika ndizi moja iliyo menywa. Ndizi hiyo ni ndefu na ina rangi ya njano iliyokolea. Ikiwa na nyuzi nyuzi kidogo juu ya uso wake. Asili ya nyuma inaonyeshs ndizi zingine chache ambazo bado zina maganda ya kijani kibichi.

Vikundi vingi vya ndizi mbichi vimewekwa chini. Ndizi hizo ni ndogo, ndefu na zimepangwa kwa msururu. Zote zina rangi ya kijani kibichi. Ziko katika mazingira ya shamba na kuna miti na majani mengi nyuma. Mtu anaweza kuona nguo ya mtu nyuma ndizi juu.

Mwanamke amevaa koti jeupe, wavu wa nywele na sare za kujikinga. Anamimina kiyowevu kutoka mtungi mdogo wa chuma, kwenda mkubwa. Mitungi kadhaa imewekwa kando kiyowevu hicho, kinaonekana kuwa kiuri na kizito labda ni maziwa.

Shamba lina mimea ya migomba. Udongo una rangi ya kahawia. Migomba michanga imepandwa mbele na iliyokomaa nyuma. Kuna miti mingine mingi upande mwingine wa shamba. Anga lina mawingu meupe na limetoa mwanga.

Mtu amevaa koti jeupe la maabara , kofia na barakoa akimiminia kiyoevu kutoka ndoo cha chuma cha pua. Kiyoevu hicho kinamiminwa kwenye mashine kubwa ya chuma kinapitia kitambaa jeupe . Mtu huyu ana sketi ya rangi nyekundu.

Wanaume wawili wapo nje. Mmoja wao ana koti la rangi ya kahawia na mwingine ana helmeti ya njano na suti ya samawati. Mtu mwenye helmeti amesimama karibu na gari la miguu miwili ambalo limetengeneza kwa chuma. Pikipiki hiyo ina mitungi kadhaa ya maziwa. Mtu wa kwanza anampa mtungi mwingine.

Migomba mingi inaning'inia kwenye mmea mmoja, ikonyesha rangi ya kijani kibichi. Matawi marefu yaliyokunjana yanaizunguka ikionyesha muundo wa kupendeza na kuunda taswira wa kushangaza sana.

Mtu amevaa sare ya rangi ya samawati na amebeba kifaa cha kunyunyizia maji mgongoni. Ananyunyizia dawa kwenye mgongo wa ng'ombe. Ng'ombe mmoja amesimama karibu na mwingine yuko nyuma yake. Mnyama amefungwa ndani ya ua wa chuma.

Sehemu ya nyuma ya ng'ombe. Mashine ya kukamua maziwa imeunganishwa kwenye viwele vyake. Kuna mtungi mkubwa wa chuma chini unaokusanya maziwa. Milango ya chuma inatenganisha ng'ombe hao. Ng'ombe mwingine hapo nyuma.

Mistari miwili ya mahindi yaliyokaushwa imeninginia kwenye kamba ndefu, kila kamba imeshikilia kwa ncha, mahindi haya yamefungwa kwa karibu, yamekaushwa vizuri na yana rangi ya njano yakiwa na seemu ya giza, mahindi haya yameninginia kwenye ukuta wa mbao.

Mashamba ya migomba yamesimama safi . Matunda mabichi yananing'inia kwenye mti moja, majani hayo ni makubwa yameshikana na matawi yao yameanguka, kuna njia ya udongo inayoonekana pembeni ya mimea.

Mazao ya migomba yamesimama katikati ya bustani , udongo mwekundu umezunguka karibu na mti moja, nyasi ndefu zimefunika sehemu kubwa. Kuna mimea mengine mingi iliyopandwa. Miti mikubwa ipo nyuma ya mimea hiyo.

Mwanaume amevaa koti jeupe anatoa maelezo kwa watu watatu wanawake wawili na mwanaume mmoja wanamsikiliza kwa makini. Ameshika kifa mkononi mwake vifaa mbali mbali vinvyohusiana na maziwa vimewekwa mezani.